Elimu ya kiutu uzima inayotolewa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mahususi kwa utoaji wa elimu kwa watu wazima hasa wanaume kwa wanawake, walioketi katika eneo la kivuli sehemu ya wazi wakisikiliza mawaidha mbalimbali kutoka kwa mkufunzi wao anayewaeleza vitu tofautitofauti.

Elimu ya watu wazima inayotolea na mkufuzi maalum mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akizungukwa na wanawake na wanaume ndani ya jengo eneo la darasa wakipatiwa elimu tofautitofauti kuhusu maswala ya kiutu uzima hususani familia pamoja na mambo ya kiuchumi.

Elimu ya watu wazima inayotolewa ndani ya darasa katika sehemu ya jengo maalumu la shule hiyo, huku wakipatiwa elimu tofautitofauti ya jinsi ya namna ya kuenenda kiutu uzima. Namna ya kutatua matatizo yanayowakabili na namna tofautitofauti za kuendesha familia pamoja na maisha ya familia zao.

Jengo la shule ya msingi lililozungukwa kwa bustani nzuri ya kuvutia, huku likiwa limepakwa rangi nzuri na kuezekwa kwa paa safi. Huku kuta za jengo hilo zikiwa zimechorwa michoro mbalimbali inayoonyesha masomo tofautitofauti, hasa masomo ya sayansi ikionyesha mwili wa binadamu na jinsi unavyofanya kazi.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri katika eneo kubwa la kiwanja, mahali ambapo shule hiyo imejengwa huku ikizungukwa na miti mikubwa na mirefu yenye kivuli safi, pamoja na mandhari ya kuvutia inayopambwa kwa bustani nzuri zenye kupendeza.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa katika darasa la shule hio nyuma yake kukiwa na ubao ulioandikwa maandishi ya somo lake, huku akiwaangalia wanafunzi watoto wadogo walioketi katika madawati yaliyo tengenezwa kwa mbao ndani ya darasa hilo wakimsikiliza na kujifunza mada anayofundisha ndani ya darasa.

Kitabu cha shule ya msingi cha kiada na ziada cha somo la kiingereza kilichoandikwa vizuri na kufunuliwa katikati ya kurasa ya namba arobaini na sita na arobaini na saba, huku kikiwa na picha pamoja na sentensi zilizoandikwa kwa lugha hiyo kwa ajili ya ufundishaji kwa watoto.

Kitabu cha shule ya msingi cha somo la kiswahili kilichofunguliwa ukurasa wa namba mia sabini, huku ndani ya kitabu hicho kukiwa na kijana pamoja na picha ya mzee, maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiswahili sanifu, sarufi matumizi ya hiki na hivi.

Jengo maalumu la maabara katika shule ya sekondari, mahali ambapo tafiti pamoja na mafunzo kwa vitendo ya masomo tofautitofauti, hususani masomo ya baiolojia, fizikia na kemia hufanyika, huku kukiwa na meza za kisasa zilizotengenezwa kwa mtindo mzuri; zikiunganishwa na mabomba ya maji yanayochuruzisha maji katika eneo hilo.

Walimu wa shule ya sekondari wa kike na wakiume walikabidhiwa stakabadhi pamoja na vitabu mbalimbali vya masomo tofautitofauti, ikwemo vitendea kazi vingine, vinavyosaidia shughuli zao za kufundisha katika madarasa tofautitofauti, ndani ya shule hiyo, na mwalimu au mwanaume aliyesimama akiwa amevalia mavazi nadhifu sana.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa katika eneo la ndani ya darasa la shule hiyo, sehemu ya maktaba, wakichagua vitabu tofautitofauti vya kiada na ziada kwa ajili ya kujifunza ili kuongeza ujuzi, na uelewa wao binafsi kwa ajili ya kujiandaa na mitihani mbalimbali inayowakabili.

Jengo la maabara ndani ya shule ya sekondari, lililosheheni vifaa mbalimbali vya kujifunzia, hususani kwa masomo ya vitendo kwa somo la baiolojia pamoja na kemia, huku ndani ya maabara hiyo kukiwa na meza zilizotengenezwa vizuri kwa mifumo ya maji pamoja matenki ya kuhifadhia maji.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyo jengwa vizuri kikamilifu na kuzekwa kwa mapaa yenye hadhi nzuri huku yakiwa na madirisha yenye ubora yanayopitisha hewa safi, milango inayo funga na kufungua vizuri, pamoja na mandhari ya miti yenye kivuli inayozunguka majengo haya.

Wanafunzi wachuo wakiwa katika darasa kubwa ndani ya eneo la chuo hicho, huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao. Wakiwa wameketi katika viti vyekundu madhubuti vyenye muonekano mzuri, wakifuatilia kipindi kinachofundishwa na mwalimu aliyevalia mavazi nadhifu sana aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika eneo la darasa ndani ya chuo hicho. Wakipatiwa mafunzo na mkufunzi aliyevalia mavazi nadhifu sana na kubobea katika masomo mbalimbali. Huku wakiwa wameketi katika viti vyenye rangi nzuri ya kijani inayopendeza ndani ya darasa hilo.

Wanafunzi chuo wakiwa katika darasa ndani ya jengo la chuo hicho mbele yao kukiwa na mwalimu mwanamke anayetoa mafunzo juu ya mada mbalimbali, huku kwenye meza za wanafunzi hao kukiwa na madaftari pamoja na vifaa mbalimbali vya kielektroniki hususan kompyuta pamoja na simu kwa ajili ya kujifunza masomo hayo.

Wanafunzi wa chuo, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika eneo la darasa ndani ya chuo hicho, wakijifunza kwa makundi, namna mbalimbali ya kusoma, kupitia kifaa kidogo cha kielectroniki, kompyuta mpakato, huku wengine nwakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamekaa, wakisikiliza mafunzo hayo.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika moja ya darasa ndani ya majengo ya chuo hicho, wakijifunza vitu mbalimbali kutokana na mada husika, huku kukiwa na mwalimu aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwasimamia wanafunzi hao, katika masomo yao ndani ya darasa eneo la chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika moja ya majengo ndani ya eneo la chuo hicho. Wakijifunza kupitia teknolojia ya kisasa, inayotumia kompyuta kupata taarifa tofautitofauti katika mitandao, na kuziweka vizuri kwa ajili ya kujifunza wao wenyewe ndani ya darasa hiyo.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo ndani ya chuo hicho, wakijifunza vitu mbalimbali hususani mada za masomo yao, kupitia kifaa cha electroniki kompyuta mpakato, iliyowekwa kwenye meza iliotengenezwa vizuri, kwa marumaru na kwa ubora mkubwa.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike wanne na wa kiume mmoja waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wameketi katika eneo la bustani mahali ambapo kuna hewa safi na kivuli kizuri wakijisomea na kujifunza mada mbalimbali kupitia chombo cha kielektroniki computer mpakato iliyowekwa kwenye meza hii.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana ndani ya jengo la chuo huku wakijifunza kazi ya unyoaji, mbele yao kukiwa na mwanaume kijana aliyekaa huku akinyolewa na wanafunzi hao ndani ya darasa la chuo.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana nyuso zao wakiwa wamefunika kwa barakoa safi ili kujikinga na maambukizi ya magonjwa mbalimbali, huku mbele yao kukiwa na mwalimu anaewafundisha maada mbalimbali kuhusu masomo wanayoyasoma ndani ya darasa la chuo hicho.

Jengo la chuo, mahali ambapo ni sehemu ya wanafunzi kujisomea, maktaba kubwa iliyotengenezwa vizuri na kupakwa rangi pamoja na marumalu za kuvutia, madilisha makubwa yanayoluhusu hewa kuingia na kutoka pamoja na taa zenye mwanga wa kutosha, huku kukiwa na wanafunzi mbalimbali wakike na wa kiume wakiwa wanajisomea mahali hapo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika karakana maalumu, eneo ambalo utengenezaji wa magari tofautitofauti hufanyika, huku wakiwa wamelizunguka gari la kifahari lenye rangi jeupe linalofanyiwa ukarabati ndani ya karakana eneo la chuo hicho.

Chuo cha ufundi stadi, ndani ya jengo kubwa sehemu ambapo mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wa chuo hicho ufanyika. Wakijifunza mbinu na teknolojia mbalimbali za jinsi ya kutengeneza na kusimamia mashine tofautitofauti, huku kukiwa na vijana wa kiume wanafunzi wa chuo hicho wakivalia mavazi na nadhifu sana.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, aliyevalia mavazi nadhifu sana. Akiwa katika eneo la jengo ndani ya chuo hicho, akijifunza namna ya kurekebisha na kuongoza mifumo ya kisasa ya kompyuta za vifaa tiba, kwa ajili ya uboreshaji wa huduma ya afya katika jamii.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi. Kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana kwa shughuri ya kujifunza kwa vitendo. Akifika katika karakana mahari ambapo utengenezaji wa vifaa vya moto, hususani magali pamoja na pikipiki hufanyika. Huku akirekebisha mfumo wa umeme wa gari lililo mbele yake.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika eneo la jengo ndani ya chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, kupitia teknolojia na vifaa vya kisasa vinavyotumika kwa ajili ya ufundi, na ukarabati wa vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa mavazi nadhifu sana wa kike kwa wa kiume, wakiwa ndani ya jengo la darasa la chuo hicho, wakijifunza somo la kompyuta kupitia teknolojia ya kisasa, ndani ya darasa; huku wakiongozwa na mkufunzi wa masomo hayo anayewasimamia.

Chuo cha ufundi stadi, ndani ya chuo hicho kukiwa na wanafunzi waliovalia mavazi nadhifu sana, mbele yao kukiwa na mwalimu mkufunzi mwenye asili ya bara la Ulaya aliye na nywele ndefu nyeupe akitoa mafunzo kwa wanafunzi hao waliomzunguka kuhusu somo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika eneo maalumu ndani ya jengo la chuo hicho. Wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, kwa njia za kisasa zaidi kwa kutumia vifaa vilivyo bora na mbinu pamoja na teknolojia ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika jengo la chuo hicho wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa hususani vya kielektroniki kama simu pamoja na vifaa vingine kupitia teknolojia na mbinu za kisasa wanazofundishwa darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa ndani ya chuo hicho wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia vifaa vya kielektroniki, hususani kompyuta ndogo zilizowekwa ndani ya darasa hilo kwa ajili ya kujisomea na kupata ujuzi wa kiteknolojia.